Ninaowaona wahudumu wa afya walio valia sare za chumba cha oparesheni, wengine wamevalia vya kijani kibichi, wengine wa samawati na pia wamevalia barakoa na nina muona mgonjwa anaye hudumiwa.

Namwona mama aliyekalia kiti cha plastiki na anayepimwa presha na mhudumu wa afya, kwa umbali, kuna nyumba iliyojengwa kwa udongo na mti, wa papai, kando yake, kuna begi, ambalo lina virago vya mhudumu wa afya, ambaye amevalia pia barakoa.

Kuna safu ya milima ambayo imepangana kutoka kushoto kuenda kulia. Juu kuna mawingu meupe ambayo yametanda. Chini kuna nyasi au mimea ya kijani kibichi ambayo pia imemea. Katika mlima wa kulia kuna njia ambayo pia imeweza kutiwa.

Mazingira hii ni ya kupendeza, ina, onyesha, picha, ya, majani chai, ambazo zimemea, vyema, na pia jua, linakaa kutua upande wa kulia, na kwa umbali ninaziona miti, ambazo pia, zina, ufanya mazingira hii, mazingira haya, yawe nzuri.

Picha hili ni la msichana aliyeketi chini, akiwa na mikono yake yamepindwa kwenye uso wake. Pia, linaonyesha msongamano wa mawazo ambao uko akilini mwake. Amevalia suruali ndefu ya kijivu, na pia amelivalia topu ya njano.

Ninamwona kijana aliyeishikilia kichwa chake. Pia mbele yake ninamwona mtaalam wa matibabu anayemuangalia ambaye ameshikilia pia kijikaratasi.

Ninaona kisanduku cha dawa yenye rangi nyeupe. Juu na kando imeandikwa kwenye maneno meusi iliyokolea, rangi iliyokolea, pia imeandikwa kwa rangi nyekundu na nyeupe.

Kuna mtoto ambaye amebebwa na mama yake anayepokezwa chanjo na mhudumu wa afya aliyevalia juba na miwani. Pia kuna chifu ambaye amesimama kwa umbali na pia ninamuona mwanadada ambaye ameketi kando ya mama aliyebeba mtoto anayechanjwa.

Ninaiona stesheni ya kunawia mikono. Chini kuna ndoo mbili ya kijani kibichi na nyeupe. Cha nyeupe ni cha kuwekea taka. Kwa umbali ninaona manyasi, ambavo zimemea na kukatwa ili viwe sawa.

Naziona matawi ya rangi ya kijani kibichi . Juu ya majani haya kuna maua ya rangi ya zambarau. Kwa umbali pia naona matawi ambazo zimekauka chini yake.